Vijana wakiwa wanafanya shughuli za ushushaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo kutoka katika gari kubwa, wakiweka mabegani ili kupelekwa sehemu ya kuhifadhiwa.

Dawa ya mifugo kama vile ng’ombe, kondoo, mbuzi ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha plastiki. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na jina la dawa hiyo pamoja na matumizi.

Dawa ya kimiminika ambayo hutumiwa na mifugo au wanyama kama vile mbwa na paka; ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kikopo kidogo pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya utumiaji.

Mwanamke aliyesuka nywele ndefu zinazofika mgongoni, akiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo; zikiwa zimehifadhiwa katika makopo na nyingine katika karatasi za plastiki, na kupangiliwa katika rafu zilizoko ukutani.

Vijana wawili waliovaa sare za kijani, wakiwa katika eneo lililokusanywa mbolea ambazo hutokana na vinyesi vya wanyama, wakichota kwa kutumia mabeleshi kupakia kwenye vifuko vidogo; ili kupelekwa mashambani.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile: ng’ombe, mbuzi, kondoo; ambayo inatumika kuua vijidudu kama: kupe, mbung’o au chawa; ambao wanaishi katika ngozi au manyoya ya mifugo.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu. Ili zisiweze kuharibika kwenye kifungashio hicho, kukiwa na jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalum inayotumika kwa kuku ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kifuko cha plastiki ili isiweze kuharibika. Kwenye kifungashio hicho kuna jina la dawa pamoja na picha ya kuku wawili.

Dawa kwa ajili ya mifugo, inayotumika kuua vijidudu kama vile kupe au mbung'o, ambao huishi kwenye manyoya au ngozi ya mifugo kama: kondoo, mbuzi, mbwa na wanyama wengineo.

Kijana wakiume akiwa amechuchumaa akiwa pembeni ya kifuko au kifurushi alichofungua na kuchota bidhaa iliyohifadhiwa huko ikiwa ni pembejeo za kilimo.

Mdada na mkaka wakiwa wameketi nje ya duka dogo linalouza pembejeo za kilimo kama vile mbegu za mazao na mbolea pamoja na dawa za mifugo na mimea.

Kijana wa kiume ambaye anauza pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika banda limetengenezwa, ambalo ikiwa ni pamoja na mbolea ambazo zimetokana na vinyesi vya wanyama.

Dawa ya wanyama maalumu kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, nje kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na ujazo.

Kijana wa kike akiwa amesimama ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vilivyopo juu ya meza, na zingine zikiwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama, kama vile mbwa na paka; ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi gumu, likiwa na maandishi ya jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za wanyama zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifurushi vidogovidogo na kuhifadhiwa katika gala vikisubiri kupelekwa mashambani kwaajili ya matumizi.

Dawa ya kimiminika maalumu kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka, ambayo imeifadhiwa katika kichupa kidogo pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na maandishi yenye matumizi pamoja na jina la dawa hiyo.

Dawa ya mifugo kama vile ngombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatadi ngumu, nje kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi tofauti tofauti yakiwa ni jina la dawa hiyo pamoja na matumizi yake.

Duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo na zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika chupa za plastiki, kukiwa na vibandiko vinavyoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na matumizi.

Dawa za mifugo maalumu inayotumika kwa ng'ombe ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha plastiki, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo lina jina ya dawa hiyo, matumizi pamoja na ujazo.

Wanawake pamoja na wanaume, wakiwa katika zoezi la uvunaji wa zao la kahawa kwa ajili ya biashara, wakiwa wamebeba ndoo zilizojaa mbegu la zao hilo, wakizimwaga katika eneo lenye uwazi.

Zao la pilipili hoho za rangi ya kijani kwa ajili ya biashara, zikiwa zimechumwa kutoka katika mimea iliyojipanga katika msitari ulionyooka na kuhifadhiwa katika kreti za rangi nyeusi.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika mazingira ya shamba, akifanya zoezi la uvunaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara na kuzipanga chini katika mfuko alioutandaza, zikiwa tayari kupelekwa sokoni.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna zao la vitunguu kwa ajili ya biashara kwa kuvichimbua chini na kukata mimea ambayo imeota kwenye vitunguu hivyo. Wakivianika kwenye jua ili vikauke na kuviweka katika ndoo ndogo ili kupelekwa sokoni.

Zao la nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri kwa ajili ya biashara, zikiwa zimechumwa kutoka kwenye mimea yake ya rangi ya kijani na kuhifadhiwa au kukusanywa sehemu moja, tayari kwa kupelekwa sokoni.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti akiwa katika shamba la mahindi akifanya ukaguzi wa zao hilo kwa ajili ya biashara kama limekomaa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la watu wakiwa wame keti wengine wakisimama, wakiwa wanachambua mbegu za kahawa kwa ajili ya biashara, wa kichagua zile nzuri, na wa kiacha zile mbaya.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la zao la viazi akifanya shughuli za uvunaji wa viazi hivyo, kwa kuvichimbua chini na kuviweka katika makundi ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la watu wakiwa wanafanya ukaguzi au uchambuzi wa mbegu za kahawa ambazo ni zao la biashara. Wakizipanga katika ndoo ndogo, ili kupelekwa katika uchakataji au mauzo.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike, wakiwa katika mazingira ya shamba lililo na miti mingi ya mikahawa. Wakiwa makini katika kuchuma matunda au mbegu la zao hilo kwaajili ya kupelekwa masokoni.

Kundi la vijana wakike na wakiume, wakiwa wamekaa chini ya mti mrefu unaotoa kivuli, wakifanya shughuli za uandaaji wa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, wakimenya maganda na kuyapanga katika makundi ili kupelekwa masokoni.

Ulimaji wa zao la pilipili kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani. Pilipili hizo zina rangi ya kijani pamoja na rangi nyekundu.

Mkusanyiko wa migomba mirefu pamoja na mifupi ya rangi ya kijani, ambayo huzalisha zao la ndizi ambazo hutumika kama zao la biashara, ikiwa ndani ya uzio wa ukuta.

Kijana akiwa katika shamba lenye mipapai, iliyo na matai machache kwa juu pia kukiwa na zao hilo la mapapai yaliyostawi vizuri kutoka katika miti hiyo ambayo inaenda kuuzwa sokuni.

Toroli dogo lililotengenezwa kwa chuma ambalo husukumwa na mikono, likiwa na bidhaa mbalimbali ambazo zimevunwa kutoka katika bustani ndogo, ili vipelekwe sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wa kike wakiwa katika shamba la zao la Nyanya kwaajili ya biashara, wakichuma au wakivuna mazao hayo na kuhifadhi katika ndoo, wengine wakitumia makarai ili kupeleka sokoni.

Zao la mihogo kwaajili ya biashara ikiwa imepangiliwa katika magunia marefu na kukusanywa sehemu moja ya shamba, ikiwa tayari kwa kupelekwa nasokoni kwaajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika uandaaji wa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, wakikwanyua kutoka katika mimea, wakimenya na kuitandika chini ili iweze kupigwa na jua.

Mazingira yenye migomba mingi ambayo hutoa zao la ndizi katika mikungu kwa ajili ya biashara, zikiwa zimekomaa vizuri tayari kwa kupelekwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa katika shamba, lenye miti mingi ya kahawa kwa ajili ya biashara. Akiwa makini katika kuchuma mbegu hizo, na kuweka katika karai, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Migomba ambayo imeoteshwa kwa mpangilio wa mistari ikiwa imekua vizuri na kutoa zao la ndizi katika mikungu iliyokomaa vizuri, tayari kwa kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lenye migomba mingi ambayo imezalisha mikungu ya ndizi zilizokomaa wakiwa wanaizuia migomba hiyo kwa kutumia fito ndefu ili isiweze kuanguka.

Zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimeiva vizuri, na kuwa rangi nyekundu zikining'inia kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani. Tayari kwa mavuno na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijani wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa mananasi kwa ajili ya biashara, akiwa ameshika mananasi mawili mikononi, akiyakagua kama yameiva ili kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Mkulima aliyevaa shati la bluu akiwa shambani, akizingirwa na miti mingi ya mikahawa kwa ajili ya biashara, akiwa makini katika kukagua zao hilo, kama limeiva au liko tayari kwa mauzo.

Zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimepandwa katika bustani ndogo, huku mimea ya zao hilo ikiwa imeshikiliwa na fito refu ili iweze kukua kwa Kusimama.

Zao la vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa vimekusanywa sehemu moja na kung'olewa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo na kuwekwa pembeni, ili vipigwe na jua viwe tayari kwa mauzo.

Kijana akiwa amechuchumaa katika shamba lenye miti mingi ya mipapai, akiwa ameshika zao hilo mkononi, akikagua kama yapo tayari kwa ajili ya mauzo, ili yaweze kupelekwa masokoni.

Zao la nyanya zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche ya rangi ya kijani, chini kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone katika udongo.

Wakulima wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi kwa ajili ya chakula. Vikiwa vimeshatolewa shambani na kuhifadhiwa katika magunia, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mgomba ambao huzalisha zao la ndizi kwa ajili ya biashara, ukiwa umeota ndani ya uzio wa mianzi kukiwa na geti lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Vijana wakiwa katika mazingira ya shamba la mahindi, wakiwa wanaikwanyua Kutoka katika mimea wakiwa wanaitandaza chini na kuipangilia katika magunia ili kupelwkwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba lenye miti mingi ya mipapai iliyojipanga katika mistari iliyonyooka ikiwa na matawi machache kwa juu, pia ikiwa na mapapai yaliyojikusanya sehemu moja yakiwa yameiva tayari kwa mauzo.

Mama na Baba, wakiwa katika mazingira ya shamba, wakizungukwa na miti mingi ya maembe, wakiwa wameshika matunda hayo kwa ajili ya biashara na kuyakagua kama yameiva ili yakauzwe.

Uvunaji wa vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa inaitwa mimea inayotoa kwenye vitunguu hivyo na kutandikwa sehemu yenye uwazi mkubwa ili vikaushwe kwa mwanga wa jua viwe tayari kupelekwa masokoni.

Wamama pamoja na kijana wa kiume wakiwa katika mazingira ya shamba, lililooteshwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara. Wakiwa katika zoezi la uvunaji kwa kuyakwanyua kutoka katika mimea, kuyamenya na kuyapanga katika makapu; ili kupelekwa sokoni.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba, wakifanya zoezi la uvunaji wa viazi vitamu kwa ajili ya biashara, kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi, kuvisafisha na kuvipanga katika makreti ili kupelekwa masokoni.

Vijana wakiwa shambani, wakifanya shughuli za uvunaji wa zao la mahindi kwa ajili ya biashara. Wakiyakwanyua kutoka katika mimea na kuyahifadhi katika makundi. Kisha kuyapanga katika magunia ili kuyapeleka sokoni.

Wakulima wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao la viazi vitamu kwa aili ya biashara, wakivichimba chini kutoka katika ardhi na kuvisafisha, wakivipanga ili kupelekwa masokoni kwajili ya mauzo.

Zao la viazi kwa ajili ya biashara, vikiwa vimesambazwa chini na kundi la wamama wakiwa wanafanya uchaguaji wa viazi hivyo na kuviweka katika magunia, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa katikati ya shamba lenye zao la nyanya kwaajili ya biashara, akiwa anakagua miche ambayo imefungwa katika fito refu kama nyanya hizo ziko tayari kwaajili ya kupelekwa masokoni.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wanapanga zao la nyanya katika makreti ya rangi nyeusi pamoja na nyekundu, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana akiwa katika mazingira ya shamba akibeba toroli lililojaa pilipili za rangi nyekundu, njano na kijani. Ambazo zinapelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wamama wakiwa katika mazingira ya shamba, kukiwa na zao la viazi vingi, vilivyojikusanya sehemu moja kwa ajili ya biashara, wakivipangilia katika magunia, ili kupelekwa katika mauzo .

Kundi la vijana, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi vitamu kwa ajili ya biashara, wakivichimbua chini na kuvisafisha kwa kupanga chini na kuchambua vizuri, kuvihifadhi katika makreti ili kupelekwa masokoni.

Mwanamke akiwa amesimama katikati ya mahindi, ambayo yamechumwa kutoka katika mimea na kumenywa, yakianikwa juani ili yaweze kukauka, na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa jinsia na umri tofauti wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa zao la viazi kwa ajili ya biashara wakichagua vizuri na kuviweka katika magunia ili kupelekwa masokoni.

Kijana akiwa katikati ya shamba la zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anachuma nyanya hizo kutoka katika miche mirefu iliyofungwa kwenye fito za miti na kuiweka kwenye ndoo ili kupelekwa sokoni.

Vijana wakiwa wanapanga zao la viazi katika magunia makubwa na kuyafunga juu kwa kutumia kamba ili visimwagike, wakiwa wanavipakiza kwenye gari ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa kiume wakiwa katika shamba lenye maji mengi yaliyo changanyikana na udongo na kuwa tope zito, wakiwa wanasukuma trekta kulitoa katika sehemu iliyonasa.

Wakulima wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wamekaa katika kivuli kukiwa na zao la viazi vitamu vilivyosambazwa, wakivipangalia katika makreti ili kupelekwa sokoni.

Wakulima wa jinsia na rika tofauti, wakiwa katika mazingira ya shamba, wakifanya zoezi la uvunaji wa nyanya na kuzipangilia katika makreti, ili zipelekwe masokoni kwa mauzo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ikiwa shambani ikifanya shughuli za uvunaji wa kukata mazao au nyasi refu ambazo zimeshastawi vizuri.

Mashine ya kisasa iitwayo trela yenye matairi mapana ya nyuma, inayotumika katika uandaaji wa mashamba, ikiwa na chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga makali yanayozunguka, ambayo yanakata nyasi refu.

Mashine ya kisasa, inayoendeshwa kwa kutumia mikono, ikiwa ina injini inayotumia mafuta, ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua udongo au ardhi katika uandaaji wa kupandwa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo ikiwa inavuta chuma kizito chenye ncha kali, ambacho hutifua ardhi au udongo ili uweze kupanda mazao kwa urahisi.

Mashine ya kisasa itwayo trekta yenye matairi mapana, ikiwa imefungwa vyuma vizito kwa nyuma vyenye ncha kali ambavyo hutifua udongo au ardhi katika huandaaji wa mashamba ili yaweze kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta iliyo na matairi mapana ya nyuma, Ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma kilicho na mapanga yenye ncha kali ambayo kutifua ardhi katika uandaaji wa mashamba ili uweze kupanda mazao kwa urahisi.

Mashine au mitambo ya kisasa ambayo hutumika kutunza mazao yaliyopandwa kwa kudhibiti hali ya joto iliyopo katika chumba hicho, au mwanga upatikanao pamoja na kuzuia vijidudu kwa kusambaza dawa.

Mashine za kisasa ambazo hutumia teknolojia ya kujiendesha zenyewe, ambazo zinatumika kudhibiti hali ya joto pamoja na mwanga upatikanao katika mazao yaliyooteshwa kwenye mabomba marefu.

Mashine za kisasa ambazo zinatumia teknolojia ya kujiendesha zenyewe, zikiwa zinaangalia mazao kama yana maji, mwanga ulipo, dawa zinazohitajika na mambo mengine.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo inatumika katika uandaaji wa mashamba, yenye matairi mapana ya nyuma, ikiwa imefungwa chuma kizito ambacho kina mapanga makali yanayo tifua ardhi au udongo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika katika uvunaji au uandaaji wa mashamba, iliyo na matairi mawili madogo pamoja na mapanga yenye ncha kali ambao hukata au kufyeka nyasi.

Mashine za kisasa ambazo hujiendesha zenyewe na kufanya shughuli za utunzaji wa mazao, kwa kupima joto lililopo ndani ya nyumba, maji yanayohitajika pamoja na umwagiliaji wa dawa.

Mashine ya kisasa inayoitwa trekat yenye matairi mapana ikiwa inachimbua ardhi kwa kutumia vyuma vyenye ncha kali vilivyofungwa nyuma ya trekta hiyo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, iliyofungwa chuma kikubwa kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo inakata vichwa vya mazao vinavyohitajika na kuvihifadhi sehemu yake pamoja na nyasi kuhifadhi pengine.

Mashine ya kisasa inayosukumwa na mikono iliyo na vyuma vikali ambavyo vinatumika kutifua udongo pamoja na kukata nyasi zilizoota shambani ambazo hazihitajiki.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyuma, ikiwa imefungwa chuma kizito na kirefu kinachokata nyasi kwa kutumia mapanga makali, ili kuandaa katika ulimaji.

Ufugaji wa samaki wa aina tofautitofauti, wakiwa na rangi ya dhahabu na wengine rangi ya zambarau, wakiwa ndani ya maji masafi katika tenki lililotengenezwa kwa kioo, pamoja na urembo uliopo wa maua.

Ufugaji wa kisasa wa samaki wa aina mbalimbali, wakiwemo kambale; ambao wapo ndani ya kisima kilichojazwa maji masafi, wakiwa wanaogelea huko na kule kujitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali na rangi toafutitofauti, wakiwa katika tanki lililotengenezwa kwa kioo, lenye maji masafi pamoja na mwanga wa kutosha.

Ufugaji wa kisasa wa samaki wa aina mbalimbali, wakiwa katika kisima kirefu, kilicho na maji masafi pamoja na vyombo ambavyo hudondosha chakula katika maji hayo.

Mazao ya chakula yakiwa yamewekwa katika vikapu vidogo, na kupangiliwa kwa ajili ya mauzo. Mazao hayo ikiwa ni pamoja na maharage, karanga, mahindi na kadhalika.

Vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu ikiwa ni pamoja na maharage, mahindi, ufuta, mchele na kadhalika.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyojifung. Kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi pamoja na alama ya rangi nyeupe ya mshale, uliojikunja ukionyesha njia ya kupita.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu iliyoshikamana kukiwa na mfereji wa maji ambao unatiririsha maji safi kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini.

Mazingira ya msituni, kukiwa na miti mirefu vichaka pamoja na nyasi za rangi ya kijani kukiwa na dimbwi lenye maji yaliyotuama huku yakiota majani marefu.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu na myembamba, nyasi fupi zilizokauka na barabara ya vumbi ikiwa ina mnyama mbwa akiwa anajitafutia chakula.

Mwanaume akiwa katika shughuli za umwagiliaji wa miche midogo ya miti ambayo imepandwa katika vifuko vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba na kupangiliwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Bwana misitu akiwa katika usimamizi wa miche ya miti, iliyooteshwa kutoka katika vifuko vidogo vya rangi nyeusi, vilivyo na udongo ulio na rutuba. Miti hiyo ikiwa imepangwa katika makundi yanayofanana.

Sehemu maalum iliyotengwa yenu ambazo zimezuia paa ,Ambapo pamba hifadhiwa miche ya miti midogo Iliyostawi kutoka katika vikaratasi vya rangi nyeusi Tembelea Na unyevunyevu vinavyosaidia katika ukuaji wa miti hiyo

Mandhari nzuri ya kupendeza kukiwa na utulivu, miti mirefu inayotoa kivuli kizuri pamoja na mfereji unaotiririsha maji, juu kukijengwa daraja la mbao, linalotumika kuvuka katika mfereji huo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiyotumia udongo, bali mimea hiyo huota kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ambayo ndani yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi vizuri kutoka katika matundu ya mabomba marefu yaliyo na maji yaliyochanganyika na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Miche ya mazao au mboga za majani ikiwa inaota kutoka katika matundu madogo, ya mabomba marefu ambayo yana maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali mimea hupandwa katika vikopo vidogo, na kuwekwa katika matundu ya mabomba marefu ambayo yana maji yaliyo na dawa, pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani unaotumia teknolojia ambayo haihitaji kutumia udongo bali mimea huota kutoka katika mabomba marefu yenye maji ambayo yamechanganywa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mizizi ya mboga za majani iliyostawi kutoka katika matundu ya mifuniko, ikiwa imedumbukizwa katika maji safi yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia, katika ukuaji wa mimea hiyo pasipo kutumia udongo.

Upandaji wa kisasa wa mazao pamoja na mboga za majani, unaotumia mabomba marefu yaliyo na vitobo, ambayo miche huchomoza ndani kukiwa na maji yaliyo changanywa na dawa na virutubisho, ambavyo vinasaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani, ambazo zinaota kupitia katika mabomba marefu, yaliyo na maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kupitia katika matundu madogo ya mbomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yaliyochanganywa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mazao ambao ni mboga za majani, zinazostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu; ambayo huhifadhi maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho, vinavyohitajika katika ukuaji wa mboga hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimestawi kutoa miche midogo katika matundu ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yenye mchanganyiko wa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia kukuza mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani na mazao mengineyo ambao huchepua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao usiyotumia udongo bali hutumia teknolojia ya kisasa, ambapo miche huota katika vitundu vya mabomba marefu yaliyo na maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika matundu madogo, ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo yana maji yenye mchanganyiko wa dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zikiwa zimepandwa kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo yanahifadhi maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani usio hitaji kutumia udongo, Bali mimea huoteshwa katika mabomba marefu ambayo yana maji, yaliyo changanywa dawa na virutubisho vinavyo saidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani, zinazostawi kupitia katika matundu madogo ya bomba refu ambalo lina maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinapandwa pasipo kutumia udongo, bali hutumia maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, yaliyo na maji yenye virutubisho na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yanahifadhia maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hio.

Ulimaji wa kisasa wa Mboga za Majani, ambayo inastawi kutoka katika matundu ya mabomba madogo marefu, ambayo ndani yake yana maji yaliyochanganyikana na maji pamoja na virutubisho.

Ufugaji wa ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi kubwa lililotengezwa kwa chuma, wakipelekwa viwandani ili kuchinjwa, na nyama yao kuandaliwa vizuri na kuuzwa katika maduka makubwa.

Wafanyakazi wakiwa katika kiwanda kikubwa wakipanga zao la hoho katika mitambo au mashine zilizotengenezwa kwa chuma ambazo huenda kutengeneza au kusindika au kuchakata mazao hayo na kuyabadilisha ili yakatumike sehemu mbalimbali.

Uandaaji wa vitunguu vilivyotoka mashambani vikiwa vimemwagwa katika sehemu yenye uwazi mkubwa, ili viweze kupigwa na jua na kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyooteshwa katika sehemu maalumu, iliyozibwa kwa kutumia mapazia au nguo za rangi nyeupe, zinazodhibiti mwanga wa jua unaoingia pamoja na kuzuia wanyama au vijidudu visiharibu mazao hayo.

Ufugaji wa kisasa wa kuku wengi walio katika mabanda makubwa yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa wanapelekwa katika viwanda kuchinjwa na kuandaliwa ili nyama yao ikauzwe katika maduka makubwa.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa, wenye kifaa ambacho hurusha maji kwa nguvu kubwa kwa njia ya matone, na kuzunguka ili maji yaweze kufikia eneo kubwa.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yenye nyamazao yaliyopandwa kwa mstari, iliyonyooka kukiwa na bomba refu lililotobolewa ambalo kudondosha matone ya maji katika miche au udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yenye mazao yaliyopandwa katika matuta, nafasi ikiachwa katikati ambapo maji hufuata mkondo huo wa huo mfereji.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani, kukiwa na mabomba marefu ya rangi nyeusi, ambayo yametobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone, yanayoleta unyevu katika ardhi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa njia ya mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa ambayo hutobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyipandwa mazao kwa njia ya matuta au kwa mstari mrefu, kukiwa na mabomba ya maji yaliyolazwa katika ardhi na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliajia unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba ya maji hulazwa katika ardhi, na kuunganishwa katika matundu madogo ili yaweze kumwaga maji katika mizizi kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa njia ya mistari mirefu, ambapo mipira ya maji hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ili kudondosha matone na kuleta unyevunyevu katika ardhi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye dimbwi kubwa lililo na maji yaliyotuama, pembezoni likizingirwa na miti mirefu iliyo na vichaka vinene pamoja na safu za milima.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye miti mirefu michache, idadi yake ikiwa miwili pamoja na nyasi fupi zilizokauka, anga likiwa lina rangi ya bluu.

Mazingira ya ardhi au udongo uliokauka, kukiwa na masalia ya mifreji midogo ya maji, pembezoni kukiwa na vichaka sehemu hiyo ikionekana kuwa ni mto uliokauka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu pamoja na mto ulio na maji mengi ambayo yametengenezewa daraja linalotumika kudhibiti kiasi cha maji kinachopita upande wa pili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani, maji yaliyo tuama katika dimbwi na nyakati ni za jioni jua likienda kuzama upande wa magharibi, likiwa linatoa mwanga hafifu.

Mandhari ya kuvutia iliyo na miamba mikubwa, ambayo imepandiana pasipo kuanguka ikiwa imezungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yenye mto wa maji ambayo hutiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na vichaka vya miti mirefu, pamoja na milima na mabonde.

Mazingira mazuri yenye miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani. Kwa mbali kukiwa na mto wenye maji mengi pamoja na safu za vilima vikiwa vinaonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu pamoja na mabonde kukiwa, na miti ya rangi ya kijani na wingu zito la rangi nyeusi likiwa limetanda angali kumaanisha mvua inataka kunyesha.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi, kukiwa na wingu zito lililotanda angani, kuashiria kuwa mvua inataka kunyesha.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vichaka vidogo na nyasi fupi, jua likiwa linaenda kuzama upande wa magharibi, mwanga hafifu wa rangi ya njano ukiwa unaonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa ulio na maji yaliyotulia, pembezoni kukiwa na nyasi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu, kwa mbali kukionekana safu za milima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu (idadi yao ikiwa ni miwili), pia kuna nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na anga la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, pia kuna barabara ndefu ya vumbi na angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na miti mirefu iliyosimama, nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na safu za milima zikionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, kukiwa na nyasi kavu, kwa mbali kukiwa na safu za milima pamoja na wingu jeupe likiwa limetanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na dimbwi lenye maji yaliyotulia, pembezoni kukiwa na nyasi refu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani na wingu jeupe lililotanda angani likiwa linaonekana juu ya maji hayo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na mnyama twiga akiwa anakula matawi ya mti mrefu, pia kukiwa na nyasi zilizokauka, na safu za milima zinazoonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na mto unaotiririsha maji taratibu. Pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara nyembamba ya vumbi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya vilima pamoja na mabonde, likiwa na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, anga likiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye mwamba mkubwa uliopanda juu na kujitengeneza kama kilima kidogo, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu, nyasi fupi na vichaka vya rangi ya kijani, kumaanisha kuwa sehemu hiyo inapata maji ya kutosha au mvua nyingi.

Mazingira yenye maji mengi yanashuka kutoka sehemu za juu kuja sehemu za chini, kukiwa na mawe mengi pamoja na nyasi zilizoota pembezoni za rangi ya kijani.

Mandhari mzuri na ya kuvutia, iliyo na vilima pamoja na mabonde, miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na njia nyembamba za vumbi kwa ajili ya watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo na twiga wenye shingo na miguu mirefu, akiwa amesimama katikati ya miti mingi, kwa mbali kukiwa na makazi ya watu ambayo ni majengo marefu ya ghorofa.

Mazingira yenye vilima pamoja na mabonde kukiwa na miamba mikubwa, nyasi zilizokauka; kwa mbali kukionekana miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na kuvutia yaliyo na vilima na mabonde, miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na anga ambalo lina wingu la rangi jeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani ,kikionekana kivuli cha wingu zito la rangi jeupe.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vilima virefu pamoja na mabonde, iliyo na miti pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na uwazi mkubwa wenye nyasi fupi za kijani na vichaka, pamoja na miti mirefu iliyojifunga ikiwa inaonekana pembezoni mwa uwanja huo.

Ufugaji wa mifugo ya mbuzi, wakiwa wanakula Majani pembezoni mwa barabara refu ya vumbi kukiwa na nyasi za rangi ya Kijani, vichaka pamoja na miti mirefu.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali. Mfugaji akiwa amevaa nguo maalumu, glavu na kofia kichwani zinazomkinga asiweze kung'atwa na nyuki hao.

Wamama wawili wakiwa katika mazingira ya shamba la mahindi wakiwa wamemshikilia mbuzi wa rangi nyeupe na kumfunga kamba shingoni ile asiwe anakula mazao.

Kundi la wafugaji wa nyuki wakiwa wamevaa mavazi meupe yaliyofanana, mabuti miguuni, glavu za mikononi, na kuvaa kofia zenye wavu ambazo zinawakinga dhidi ya wadudu hao.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanakula nyasi zilizofungwa na kuwekwa sehemu maalumu kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakila majani ya mahindi katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwaajili ya malisho.

Ufugaji wa kisasa wa wadudu ambao ni nyuki, wakiwa katika mabanda au maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, wakifanya shughuli za utengenezaji wa asali.

Mwanaume akiwa amebeba kuku wawili, na wengine wakiwa wamemzingira wakijitafutia chakula chini, mbele ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao.

Kijana akiwa anamwaga chakula kwenye kundi la bata wengi, wa rangi nyeupe na nyeusi, waliopo katika mazingira ya nyumbani ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mwanamke pamoja na mwanaume, wakiwa wanamwaga chakula kwa kundi la kuku wengi; waliojikusanya sehemu moja, ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu, ikimaanisha kuku hao wanafugwa kwa ajili ya mayai, nyama au pesa.

Kijana wa kiume anaye fanya ufugaji wa bata, akiwa anawapatia bata hawa wa rangi nyeupe chakula kwa kumwaga katika ardhi ndani ya uzio wa wavu.

Uandaaji wa mbegu za mazao zilizopandwa katika vindoo vidogo na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutoka katika udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia katika ukuaji wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimeandaliwa vizuri kwa kuoteshwa katika vikopo vidogo na kustawi kuwa katika miche ya kijani zikiwa zimepangwa katika makundi ya mimea ya aina moja.

Mbegu za mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifurushi cha plastiki ili zisiweze kuharibika na jina la mbegu hizo zikiwa zimeandikwa juu ya kifurushi hicho pamoja na picha ya mmea huo pindi utakapokua.

Uandaaji wa mbegu za mazao kwa ajili ya kilimo, zikiwa zimepandwa na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, kutoka katika sehemu iliyo na udongo, wenye mbolea pamoja na unyevunyevu.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimehifadhiwa katika vifuko vya plastiki na kupangiliwa katika rafu ya chuma, kila moja ikiwa na kibandiko cha bei yake pamoja na jina la mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa na kuota katika miche midogo ya rangi ya kijani, Katika makopo ambayo yana udongo Ulio na mbolea yenye unyevu unyevu unaosaidia katika ukuwaji wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimeoteshwa na kumea katika miche midogo ya rangi ya kijani katika udongo wenye mbolea na rutuba na unyevu unyevu ambao unasaidia katika ukuaji wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya shambani, zikiwa zimehifdhiwa katika mfuko uliotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika, katika mfuko huo kuna jina la mazao pamoja na picha ya mazao pindi yatakapokua.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zinaandaliwa kwa kupandwa kwenye vikopo vidogo vya rangi nyeusi, vilivyo na udongo wenye mbolea pamoja na unyenyevu unaosaidia mbegu hizo kuota katika miche midogo.

Upandaji wa mbegu za mazao ya shambani ikiwa imemea katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangilia katika sehemu kubwa kwa makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa na kuota katika miche midogo ya rangi ya kijani, katika vikombe au vikopo vya rangi nyeusi, vilivyo na udongo wenye mbolea pamoja na unyevunyevu.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio cha plastiki ili isiweze kuharibika. Katika kifungashio hicho kukiwa na jina la mbegu, picha pindi itakapokua, pamoja na uzito.

Mbegu za mazao ya shambani, zikiwa katika maandalizi na kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, ikiwa imepangiliwa katika makundi ya zao ya aina moja ili kwenda kupandwa mashambani.

Waandaaji wa mbegu za mazao, zilizopandwa na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, ikiwa ndani ya makopo yaliyo na udongo wenye mbolea, pamoja na unyevu unyevu unaosaidia mbegu hizo kukua.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika magunia ya rangi mbalimbali na kukusanywa sehemu moja vikiwa vinauzwa. Mbegu hizo ni pamoja na: mahindi, mtama, mchele, maharage, uwele, karanga na kadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa zimemea katika miche ya mimea ya midogo ya mazao ya mahindi. Ikiwa imejipanga katika mistari iliyonyooka kwenye udongo ulio na unyevuunyevu pamoja rutuba zinazosaidia mbegu hizo kukua.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa na kuota katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyojipangilia katika mistari iliyonyooka, ndani ya sehemu kubwa ambayo imefunikwa na vitambaa vyeupe vinavyotumika kudhibiti mwanga wa jua pamoja na vijidudu au wanyama.

Uandaaji wa mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo, na kustawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, ikiwa imekusanywa sehemu moja na kupangwa kwa makundi, ya mazao ya aina moja.

Uandaaji wa mbegu za mazao ambazo zimepandwa na kuota katika miche midogo ya rangi ya kijani kwenye udongo ulio na mbolea pamoja na unyevunyevu ambao unasaidia katika ukuaji wa haraka wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio vya plastik na kupangwa katika chuma kirefu kilichosimama. Kukiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha pindi itakapokuwa katika vifungashio hivyo.

Mbegu za mazao ya shamba zikiwa zimekuwa katika miche midogo ya rangi ya kijani. Pia kukiwa na mipira mirefu ya maji, ambayo yametobolewa na kudondosha matone madogo katika mbegu hizo.

Mbwa akiwa anapata chakula kutoka katika sehemu au vyombo maalumu vilivyotengwa kwa ajili ya malisho, mbele ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa na mlango mdogo pamoja na paa lililotengenezwa kwa bati.

Madaktari wawili wa wanyama au mifugo. Mmoja akiwa amevaa mavazi meupe na kuketi katika kiti akimchoma sindano mbwa mdogo, na mwengine akiwa amesimama na kuvaa mavazi ya bluu akiwa amemshikiria mbwa huyo.

Kibanda kidogo ambacho hutumika kama makazi ya mbwa, kikiwa kimetengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa na paa la mabati pamoja n vyombo mbavyo hutumika kwa ajili ya malisho.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika barabara iliyotengenezwa kwa simenti, wakiwa na mbwa aliyekuwa karibu yao; pembeni kukiwa na sufuria au vyombo ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho ya mbwa huyo.

Mbwa wawili wa rangi nyeusi, wakiwa ndani ya banda katika uzio uliotengenezwa kwa kitumia vyuma virefu pamoja na wavu ili wasiweze kutoka nje.

Vyumba vidogo ambavyo vinatumika kuhifadhia mbwa au paka, ndani kukiwa na vyombo kwa ajili ya malisho ya chakula na maji, wakiwa na mlango wenye wavu.

Kundi la mbwa wakiwa wamejikusanya katika eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi za rangi ya kijani, Mbwa hao wamefungua kinywa wakitoa ulimi nje na kudondosha mate, pia meno yao yana ncha kali.

Mabanda madogo ambayo hutumika Kama makazi ya mbwa, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango midogo pamoja na madirisha ambayo yametengenezwa kwa kutumia nyavu.

Ndege wa porini mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa amesimama juu ya nyaya. Mwenye macho madogo, mdomo uliochongoka na miguu mifupi iliyo na kucha refu.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo refu na miguu mirefu, akiwa katika mbuga za wanyama, akitoa ulimi mrefu nje. Pia kukiwa na miti mirefu pamoja na nyasi fupi zilizokauka.

Ndege wa porini aliyotoa katika tawi kavu, akiwa na manyoya meupe pamoja na bluu, macho madogo na mdomo uliochongeka kwa mbele pia akiwa na miguu mifupe wenye kuchsa refu.

Wanyama wa porini ambao ni nyati, wakiwa katika dimbwi lenye maji yaliyotuama pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara refu ya vumbi.

Wanyama wa porini ambao ni twiga, wenye shingo ndefu, miguu mirefu pamoja na makabaka yenye rangi ya kahawia na nyeupe. Wakiwa wamesimama katika mazingira ya pori, barabara ya vumbi.

Kijana wa kiume alievaa koti refu la rangi ya kijani, akiwa katika shughuli za kumnywesha maziwa mnyama wa porini tembo kwa kutumia chupa refu.